Mtukufu rais, wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto, anaonekana, akiapishwa, mbele ya jukwaa, lenye kipasa sauti cha rangi nyeusi, kando yake, ni bii, Rachael.

Mashabiki wanaonekana wakisherehekea mchezo unaoendelea uwanjani wengi wao wameinua mikono juu na wamevalia nguo za rangi nyekundu wengine wamebeba bendera ya Kenya.

Mashabiki ambao wanasherehekea mchezo wa raga wanaonekana wakishangilia. Wamesimama huku wengine wameketi kwa viti ambavyo vimepakwa rangi nyekundu. Wengi wa wamevalia shati za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa jina Kenya kwa kifua.

Mashabiki wanaonekana wakishangilia mchezo unaoendelea uwanjani. Wengi wao wamebeba bendera ya Kenya ambayo ina rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Wanaume wanne wanaonekana wakiwa wameketi nje ya jumba ambalo limetengenezwa kutumia mabati. Mbele yao kuna meza iliyotengenezwa kutumia mbao na wanaonekana wakijaza fomu. Kuna msichana ambaye amesimama kando yao.

Akimu wa mahakama kuu, nchi Kenya, Martha Koome anaonekana akizungumza. Amevalia suti ya rangi ya buluu na mbele yake Kuna kipasa sauti cha rangi nyeupe.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa jinsia ya kiume wanashangilia na kusherekea uku wakiwa wamebeba nyara juu. Wamevalia shati ya rangi nyeupe juu ya jesi ya rangi ya blue

Watu wamekusanyika ili kuweza kupata huduma namba wengi wao wamevalia barakoa ya rangi ya buluu na wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za aina tofauti zenye rangi tofauti.

Mashabiki wa jinsia tofauti, wazima wanaonekana, kwa eneo lililo wazi. Wamevalia nguo ambazo zimeandikwa, Kenya kwa kifua. Wa, wa kwanza ambaye anaonekana wazi, amevalia miwani na anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya masanduku madogo sita ambaye inabeba vitambilisho vya wakenya yamepakwa rangi ya bluu. Kando yake kuna mwingine ambaye ameshika karatasi na anaonekana amekunja sura.

Mwanaume wa rangi nyeupe, anaonekana akishabikia mchezo unaoendelea uwanjani, nyuma yake, kuna mashabik wengine, mwanaume huyo amevalia shati la rangi nyeusi, kofia ya rangi ya krimu, na suruari, ya rangi ya kaki.

Wanawake wanne, ambao wamevalia jezi za rangi nyeusi, zenye jina Kenya na mchoro wa bendera ya Kenya, kwa vifua vyao, wanaonekana wakitabasamu. Mmoja amebeba mipira miwili kwa mikono yake.

Wanawake wawili ambao wamevalia sare za wafanya kazi wa huduma nchini Kenya wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya kaunta ambayo ina komputa ya rangi nyeusi, kuna mtu ambaye ameketi nyuma ya kaunta ambaye hatuwezi muona vizuri.

Wanaume wanne ambao wamevalia barakoa ya rangi ya blu wanaonekana wakiwa ndani ya hema . Mbele yao kuna meza ambayo imetandikwa kitambaa cha rangi nyekundu na kando yao kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Kundi la watu linaonekana wengi wao wamevalia suti za rangi tofauti kama vile nyeusi na bluu iliyo kolea, wamesimama mbele ya meza na wamebeba kitu kinachoonekana kama cheti.

Kundia watu saba ambao wamevalia suti wamesimama mbele ya jukwaa lililo pakwa rangi nyeupe na kina vipasa sauti ya aina tofauti . Mbele ya jukwaa hilo kuna nembo ya mahakama.

Mwanaume mmoja, anaoneka akitolewa alama za vidole na mwanamke ambaye, amevaa miwani. Wanatumia kifaa cha rangi nyekundu na kando yao, kuna kibeti cha rangi ya pinki.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama ndani ya hema, ambayo ni ya rangi nyeupe kando ya hema hiyo kuna mwanaume ambaye amevalia miwani na barakoa ya rangi ya buluu ambaye amesimama.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amevalia suti ya rangi ya bluu iliokolea. Amesimama mbele ya watu watatu ambao wamevalia mavazi ya kisheria.

Wachezaji wa mpira wa kandanda, wanaonekana, wakishangilia labda baada ya mchezo. Wapo uwanjani na wamevalia jezi za rangi nyeusi na soksi za rangi machungwa.

Wanariadha, wa jinsia ya kiume ,ambao wamevalia jezi za rangi tofauti kama vile, nyeusi, machungwa, blue na nyeupe, wanaonekana wakikimbia uwanjani. Kwa upande mwingine, tunaeza ona mashabiki, ambao wameketi kwa viti.

Wachezaji, wa mpira wa kandanda, watano, wanaonekana wakiwa kwa mazungumzo labda baada ya mchezo. Wamevalia jezi za rangi ya bluu, yenye maandishi Bandari FC.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambao ni wanaume wanaonekana wakiwa uwanjani . Wamevalia jezi za rangi nyeusi na wengine wamevalia soksi za rangi ya machungwa.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakicheza uwanjani . Wachezaji hawa wamevalia jezi za rangi nyeupe na za rangi ya manjano . Wanaonekana wakiwa wa timu mbili tofauti.

Watu ambao wamevalia mavazi ya hakimu ya rangi nyeusi, wanaonekana wakiwa wamesimama ndani ya afisi ambayo inaweza kuwa koti. Mbele yao kuna vitabu na makaratasi kadhaa ambayo yamepangwa.

Mwanamke mmoja, amebeba kitambaa kilichotandikwa Gor Mahia, ambayo ni timu ya wachezaji wa kandanda. Mwanamke huyo, pamoja na mashabiki wengine wanaonekana wakiwa na furaha.

Mwanamume mmoja ameketi chini. Amevalia shati la rangi nyeupe na mbele yake kuna kompyuta za rangi tofauti mbili. Kundi la watu wamepanga foleni wakingoja kushughulikiwa.

Mtoto mmoja ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kike, ameketi juu ya kiti. Amevalia shati la rangi nyeupe, suruali la rangi ya pinki na viatu vya rangi ya buluu vyenye kamba za rangi nyeusi.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi nyuma ya counter zenye kompyuta aina tofauti, wamevalia barakoa na sare za kazi, wameketi kwa viti vya rangi nyeusi.

Cheti cha kuzaliwa ambacho kimetengenezwa nchini Kenya kinaonekana. Aliyezaliwa alizaliwa Embu West katika district ya Eastern. Hatuwezi ona jina maana limefutwa lakini tunajua kwa uhakika kuwa ni mwanamke.

Wanaume watatu wanaonekana wakiwa na tabasamu na wakizungumza ndani ya ofisi mbele yao kuna meza ambayo imetengenezwa na mbao na kuna komputa aina tatu tofauti juu ya meza hiyo.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wanashangilia timu ya Gormahia ambayo inacheza uwanjani. Wamevalia shati za rangi ya kijani ambazo zimeandikwa "Gormahia" kwa kifua.

Hakimu wa mahakama kuu nchini Kenya, Martha Koome, amevalia mavazi maalum ya kisheria na amesimama mbele ya jukwaa, ambalo lina kipaza sauti cha rangi nyeusi.

Watu, wamesimama, ndani ya afisi, aliyekuwa naibu wa raisi, Rigathi Gashagua, wanaonekana akiwa amesimama mbele ya kaunta, pamoja na watu wengine, na nyuma ya kaunta, kuna mtu, ambaye amevalia suti ya rangi ya kijivu, na shati ya rangi ya pinki, anaonekana akimwelezea kitu kwa skrini ya kompyuta.

Mtukufu raisi wa taifa la Kenya William Samoei Ruto, amesimama mbele ya jukwaa ambalo lina kipaza sauti. Ameshikilia Bibilia kwa mkono wake wa kulia na amevalia suti ya rangi ya buluu iliyokolea.

Watu wazima, ambao wamevalia mavazi tofauti ya rangi tofauti. Wamepiga foleni ndani ya ofisi. Mbele yao, kuna kaunta ambayo imetengenezwa na mbao na chuma na kuna karatasi, ambayo imewekwa juu ya kaunta hiyo ya rangi nyeupe.

Watu watatu miongoni mwao wanawake wawili na mwanaume mmoja ambao wamevalia mavazi maalum ya kisheria wanaonekana wakiwa na furaha na wanasalamiana kupitia kwa mikono, nyuma yao kuna jengo la ghorofa.

Watu kadhaa wameketi ndani ya ofisi kwa viti ambavyo vimetengenezwa na chuma wamevalia nguo za rangi tofauti na aina tofauti kando yao kuna polisi ambaye amebeba bunduki na anatembea.

Mwanaume mmoja amabye ameketi kwa kiti cha plastiki cha rangi ya buluu anaonekana akijaza fomu. Kando yake kuna mwanamme mwingine anatoa alama za vidole za mtu amabye amesimama.

Mashabiki wanashingilia mchezo unaoendelea uwanjani, wengi wao wamebeba bendera za Kenya ambayo ina rangi, nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani.

Watu watatu wameketi mbelenya kaunta mbili tofauti kwa viti vya rangi nyeusi ambavyo vimetengenezwa na chuma . Nyuma ya kaunta hiyo kuna wahudumu watano ambao wameketi mbele ya kompyuta za rangi nyeusi.

Watu kadhaa wamepanga foleni wamevalia mavazi ya rangi tofauti na aina tofauti, wengi wao wamevalia barakoa ya rangi ya bluu wengine wako ndani ya hema na wanaonekana wakihudumiwa

Mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia la rangi nyekundu na barakoa ya rangi ya bluu, anaonekana akizungumza na mwanamke ambaye yuko nyuma ya kaunta. Mbele ya mwanamke huyo, kuna kompyuta ya rangi nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakiwa uwanjani, wamevalia jezi aina za rangi tofauti kama vile manjano, kijanikibichi na bluu.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanawake, wanaonekana wakicheza uwanjani. Mmoja wao ambaye amevalia jesi ya rangi nyeupe ameshikilia mpira na mwingine ambaye amevalia jesi ya rangi ya bluu anamzuia kupita.

Wachezaji wa mpira wa kandanda, wamesimama, wachezaji hawa ni wa timu ya KDF na wamevalia jezi za rangi nyeupe soksi za rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja ameketi kando ya camera , nyuma yake kuna kitambaa cheupe ambacho kimeshikanishwa kwa ukuta, kuna watu wawili ambao wanaonekana kutazama screen ya kompyuta.

Rais wa taifa la Kenya, William Ruto, amevalia suti ya rangi nyeusi na amesimama kando ya aliyekuwa naibu wa Rais, Rigathi Gachagua.

Wachezaji wa mpira wa vikapu, wanaonekana wakishangilia huku wamebeba nyara juu. Wachezaji hawa, wamevalia jezi za rangi ya buluu iliyokolea na jezi zao zimeandikwa KPA.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa jinsia ya kiume wanaonekana wakiwa uwanjani timu mmoja imevalia jezi za rangi ya blue yenye maandishi KPA na timu nyingine imevalia jezi za rangi ya kijivu.

Hakimu wa mahakama kuu nchini kenya Martha Koome anaonekana akitabasamu huku akiongea. Amevalia nguo maalum za kisheria na amesimama kwa jukwaa ambalo lina kipaza sauti.

Watu ambao wamevalia barakoa za rangi nyeusi na bluu wameketi ndani ya hema ambayo ina chandarua cha rangi nyeupe na paa lake ni la chuma.

Mtu mmoja ambaye amevalia suti ya rangi ya bulu na shati ya rangi nyeupe ameketi chini kwa kiti ambacho kimetengenezwa na chuma, amebeba karatasi na bahasha mkononi.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia miwani na ana nywele fupi, ameshika bendera ya Kenya, kwa mkono wake na ingine amejifunga kwa shingo. Bendera hiyo, ina rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Mashabiki wanaonekana wakishangalia mchezo unaoendelea uwanjani. Wamebeba bendera ya kenya ya rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani. Wote hawa wanaonekana kuwa wa jinsia tofauti.

Mashabiki wanaonekana wakishangilia mchezo unaoendela uwanjani. Mbele yao kuna chuma ambayo imepakwa rangi nyekundu. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti huku wengi wao wakiwa wamevalia shati za rangi ya buluu na nyeupe.

Wanawake watatu ambao wamejifunga vitambaa vya rangi tofauti kwa kichwa wanaonekana wakizungumza na mwanamke mmoja ambaye ameketi chini juu ya fomu fulani ambayo wameshika mikononi